Watu kadhaa ambao ni vijana wakifanya kazi au wakijifunza katika mazingira ya ofisi au chuo labda katika kituo cha teknolojia au labu ya kompyuta, tunaona watu watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo.

Mvulana mwenye nywele nyekundu akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na anatazama skrini ya kompyuta kubwa. Kwenye skrini, kuna mwanamke pengine mwalimu akifundisha kupitia simu ya video au darasa la mtandaoni.

Mwanamume Mzee labda akiwa na umri wa miaka hamsini au zaidi ameketi kwenye dawati akifanya kazi. Ana nywele fupi ya rangi ya kijivu na anavaa miwani ya macho yenye fremu nyeusi amevaa shati ya blue juu ya t shati ya rangi isiokolea mbele yake kuna kompyuta mfukara .

Kompyuta ya pajani ikiwa imefunguka na kuonyesha neno, e-learning, kwenye skrini yake. Kuna mkono unaoonekana ukiwa unachapa kwenye kibodi cha kompyuta hio. Kuna sufuria ndogo ya mimea ya kijani kibichi.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizokunjamana akiwa amevaa fulana ya njano na vipokea sauti vyeupe. anaonekana kushangaa na kufurahia kitu anachokitazama kwenye kompyuta kibao anayoishikiila. Kidole chake cha shahada kimeelekezwa juu.

Kijana akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mezani anaonekana akijifunza au kushiriki katika mkutano wa video mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha watu kadhaa kwenye simu ya video ikiwa ni pamoja na mtu mwenye herufi JS kwenye avatar yake.

Mwanafunzi au mtu anayefanya kazi akitumia kompyuta ndogo akiwa amekaa kwenye akiwa amekaa kwenye meza ya mti , mwanaume huyo ana nywele fupi za kahawia na amevaa miwani na fulana ya kijivu anaonekana kujishughulisha na kazi yake kwenye kompyuta ndogo nyeusi.

Mwalimu mwanamke akitumia kompyuta mpakato huku wanafunzi wao wakimzunguka na kutazama kwa udadisi skrini. Mwalimu anaonekana akitabasamu. Anaonekana kujishughulisha na kile anachokifanya kwenye kompyuta.

Dhana ya elimu ya kimataifa , ushirikiano au ujifunzaji unaozingatia ulimwengu. Kuna duara la rangi ya bluu na nyeupe linalowakilisha duara likionyesha mabara ya Amerika kaskazini na kusini.

Nyuma ya kichwa cha msichana ndogo ambaye anaonekana akitazama skrini ya kompyuta ndogo iliyo mbele yake, kompyuta hio inaonyesha picha ya mtu mwingine labda mwalimu au mzungumzaji akionyesha kuwa msichana huyo anashiriki katika somo la mtandaoni.

Mwanaume ambaye ni profesa au mhadhiri akisimama mbele ya ubao mweusi uliojaa fomyula ya hisabati na kisayansi zilizo ng'aa kwa rangi ya kichaa, amevaa shati la mikono mirefu la rangi ya bluu na ame elekeza kidole chake chenye fula kwenye ubao.

Mvulana mdogo mwenye tabasamu na anayependeza, akiwa amevaa vipokea sauti vyeusi na vyekundu. Amekaa mezani akitumia kompyuta ndogo iliyo mbele yake, mkono wake mmoja umeshika kalamu na anaonekana kama anaandika au kujifunza kitu kwenye daftari lililo mbele yake.

Msichana mdogo mwenye nywele nyeusi akitabasamu, akiwa ameketi kwenye meza na anafanya masomo Yake. Anaonekana akiandika kwenye daftari lake kwa kutumia penseli ya rangi ya machungwa huku akiangiangalia skrini ya kupandikwa ubao au kompyuta ndogo iliyo mbele

Watu wawili wazima mwanamke na mwanaume wakiwa wamejikita katika kazi ya kompyuta. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au chumba cha kazi ambapo kuna watu wengine pia wanaotumua kompyuta nyuma yao ingawa hawako wazi sana.

Watu wawili ambao ni mzee mmoja na mwanamke kijana. Mzee huyo ameketi kwenye meza, amevaa sweta ya bluu na miwani akishika kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kama kompyuta ndogo. Wanaonekana kutazama mbele labda kwenye kamera. Mwanamke kijana amesimama nyuma ya mzee huyu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo, mkono mmoja unaonekana ukielekeza kwenye skrini ya kompyuta huku mkono mwingine ukiwa umewekwa kwenye touchpad au keyboard . Kompyuta hiyo inaonekana kuwa na rangi ya fedha.

Huu ni wasichana wanne wakiwa katika mazingira ya ofisi au sehemu ya kazi, wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta ndogo, wote wamesimama na wamejikunja kidogo juu ya meza wakishauriana au kujadili jambo fulani.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa na nywele ndefu zilizosokotwa akiwa amevaa vipokeo sauti vya masikioni na miwani akishirika katika mkutano wa video kupitia kompyuta yake ndogo. Yuko amekaa mbele ya kompyuta ndogo ambayo inafungua programu ya mkutano wa video.

Mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya elimu na habari kupitia teknolojia. Kuna kompyuta ndogo iliyo wazi lakini badala ya skrini ya kawaida inaonekana kama kitabu kikubwa chenye kurasa nyingi nyeupe zinazofunguka. Kitabu hicho kina alama ya riboni ya chungwa ama kibuku cha alama ya ukurasa.

Wanaume watatu wakiwa wamekaa mfululizo kwenye meza ndefu wote wakitumia kompyuta mpakato. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo ya kompyuta . Mwanaume aliyekaa katikati amevaa shati la mistari ya bluu na nyeupe.

Mtu ambaye anafanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato uliyo wekwa juu ya meza mweupe yenye umbo la mviringo, mtu huyu anaonekana kutoka juu na mikono yake iko kwenye keybodi cha kompyuta ya kichaka ,karibu na kompyuta kuna kikombe cha kahawa au chai.

Mwalimu mwanaume mwenye asili ya kiafrika akisaidia watoto wawili mvulana na msichana. Wanatumia kompyuta ndogo. Watoto hao wanaonekana kuwa wadogo labda wako shule ya msingi. Wote watatu wameinama kidogo wakiangalia skrini ya kompyuta ndogo.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa kazi au kusoma nje labda kwenye tarakilishi . Mwanaume ambaye ndiye yuko karibu na mbele ana nywele za rangi ya dhahabu na amevaa shati jeupe la mikono mirefu.

Mwanamke kijana mwenye nywele za rangi ya pinki amevaa sweta kubwa ya rangi pinki na za rangi ya bluu hafifu ameketi jini kwenye sulia anaonekana akichapa au kuandika kwenye taftari lililo mkononi mwake.

Watu wawili mwanamke na mwanaume ,wakiangalia kompyuta ya bajani kwa umakini. Wote wanaonekana kuwa watu wazima wenye asili ya kiafrika .Mwanamke Yupo upande wa kushoto kidogo ameinama kuelekea skrini ya kompyuta huku mkono wake wa kulia ukiwa juu ya kipodi.

Mtu ambaye ni mwanaume kutokana na nyuma ya kichwa chake na mabega akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anatumia kompyuta ya pajani anaonekana kuwa anashiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Mvulana mdogo ambaye anaonekana kua wa umri wa shule ya msingi akiwa amekaa kwenye meza na kutumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza, au kufanya kazi zake za shule. Anaonekana kua na nywele fupi zilizonywea, na ana rangi nyeusi ya ngozi.

Wasichana wawili wameketi kwenye ngazi na ambao ndani ya jengo. Msichana wa nywele, mwenye nywele ndefu, nyeusi zilizofungwa mkia, amevalia sweta ya rangi ya kijivu na suruali ya jeans ya buluu iliyo regea. Ameketi katikati ya ngazi inaonekana akitumia kompyuta mpakato.

Mwanamke mchanga labda kijana ameketi na anatumia kompyuta ya pajani. Amevalia hijabu nyeusi, sweta kubwa ya kijivu isiyokolea na suruali ya jeans iliyopasuka kwenye magoti. Anaonekana ameketi kwenye kiti au sofa yenye rangi ya kijani kibichi.

Dhana ya masomo ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na kwenye skrini yake kuna mchoro wa mwalimu akiandika fomyula. Nyuma ya kompyuta kuna mchoro mwingine wa mwalimu huyo.

Mwanamke ameketi kwenye sofa akijifunza au kufanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na vitabu. Kompyuta mpakato iko wazi kwenye meza ndogo ya kahawia na inaonyesha mtu mwengine kwenye simu ya video.

Kompyuta mpakato ikiwa imewekwa kwenye meza ya mbao na skrini ya kompyuta kuna neno e-learning ikionyesha mafunzo ya mtandaoni na kuna icon mbali mbali zinazohusiana na elimu ya kidigitali. Kando ya kompyuta kuna kikombe jeupe.

Mtu akifanya kazi au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni kutoka nyumbani au ofisi yake. Kutoka mtazamo wa juu, kuna meza kubwa iliyojaa vifaa vya kazi. Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi mbele ya mtu huyo na amechomeka sehemu kubwa zaidi.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wamekaa mngongo kwa mngongo juu ya rundo la vitabu vikubwa kila mmoja wao ana kompyuta ndogo na wanaonekana wakifanya kazi au kusoma.

Mtu ambaye amekaa kwenye kiti cha ofisi mbele ya dawati lililo na kompyuta ndogo na skrini ya ziada. Mtu huyu amevaa hoodie ya rangi ya kijivu anaonekana akitumia kompyuta ndogo. Mkono wake wa kulia ukiwa kwenye skrini na kipanya chake.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya kutokana na vazi lake la buluu ambaye amewekwa stethoscopu shingoni. Ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake. Anaonekana akishughulisha na kazi huku akishika simu yake ya mkononi.

Sehemu ya juu ya mwanamke aliyeketi chini na miguu yake imekunjwa . Amevaa fulana nyeupe na suruali ya jeans ya bluu. Kompyuta ya pajani nyeupe inaonekana ikiwa imewekwa mapajani mwake . Mikono yake iko kwenye kibodi ikionyesha kuwa anachapa au anatumia kompyuta hiyo.

Dhana ya elimu ya mtandaoni, kujifunza kwa mbali au kusimulia wa elimu ya kidijitali. VItu mbalimbali vinavyohusiana na teknolojia vimepangwa kuzunguka kompyuta ya mezani.

Wasichana wawili wameketi kwenye ngazi za mbao ndani ya jengo. Msichana wa mbele mwenye nywele ndefu nyeusi zilizofungwa mkia. Amevalia sweta ya rangi ya kijivu na suruali ya jinsi ya blue lililyolegea. Ameketi kati ya ngazi na anaonekana akitumia kompyuta mpakato.

Kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao, na skrini yake inaonyesha neno E-Learning kwa herufi kubwa nyeupe. Nyuma ya kompyuta kuna mandhari nyuma ya rangi ya bluu iliyokolea yenye michoro ya teknolojia na ikoni mbalimbali za kidijitali.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi mdogo ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya pajani. Mwalimu ambaye ana tabasamu usoni anaonekana akimwelekeza mwanafunzi huyo jinsi ya kutumia kompyuta huku mwanafunzi akionekana kujifunza kwa bidii na furaha. Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia sare za shule.

Mkutano, wa kikundi katika ofisi za kisasa au chumba ya mikutano. Watu watatu wako mezani wakishirikiana, ana kwa ana, huku wengine watana wakishiriki kupitia mkutano wa video, unaonyeshwa kwenye skrini kubwa iliyowekwa ukutani.

Mwalimu akiwafundisha watoto wadogo watatu jinsi ya kutumia kompyuta mpakato. Mwalimu huyu ameketi katikati akiwa amevaa shati nyeupe na tai ya buluu, na anaelekeza kwenye skrini ya kompyuta. Watoto wameketi karibu naye.

Kundi la watu kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea . Kulia na kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa zikionyesha kuwa ni mahali pa kujifunza au kusoma. Watu wametawanyika katika vikundi viwili vikuu .

Darasa au maktaba ndogo na meza ndefu la mbao na viti vingi vinavyo pangwa kuzunguka meza hizo kwenye upande wa kushoto kuna rafu ya vitabu iliyo jaa vitabu ikionyesha mazingira ya kusomea au kujifunzia. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi.

Chumba kinachoonekana kama eneo la kusumbini au ukumbi mdogo wa mkutano. Kuna viti vya rangi nyeusi vilivyopangwa kwa safu vikielekea meza ndogo ya kahawa yenye rangi nyekundu iliyokolea iliyo katikati. Juu ya meza hio kuna karatasi kadhaa.

Wasichana wawili wadogo wakicheza mchezo wa uke uwanjani kwenye uwanja wenye nyasi fupi msichana aliye kushoto amevaa jesi ya blue na nyekundu na anaonekana akikimbia huku akishika Kijiti chake cha hockey ana nywele zilizo sokotwa kwa mtindo wa rasta.

Uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi inaonekana kuwa katika mazingira ya shule au taasisi. Uwanja una sakafu ya rangi ya kahawia nyekundu. Kwenye mistari meupe ya uwanja kuna mbao moja wa mpira ya kikapu ambayo inaonekana.

Jengo la vyumba kadhaa makazi ya kukodisha. Jengo limejengwa kwa matofali ya rangi ya udogo na milango na fremu za madirisha zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna milango minne inayoonekana kila mmoja ikiwa na grill ya chuma kwa usalama.

Chumba cha kulala chenye kuta rangi ya zambarau iliyokolea au waridi. Katika chumba hiki kuna vitanda viwili vilivyotandikwa shuka nyeupe. Kitanda cha kando upande wa kushoto kina fremu kubwa ya mbao yenye nguzo nne.

Mchezo wa soko unaoendelea kweneye uwanja wenye nyasi bandia au azizi. Kuna wachezaji wawili wa timu tofauti wakichuana, mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi enye namba ishirini na moja na mwingine amevaa jezi lenye namba kumi na tano.

Wanafunzi wengi, wengi wao wakiwa watoto wadogo wakijifunza ndani ya chumba, kinachoonekana kama maktaba au darasa. Wamekaa kwenye viti kuzunguka meza kubwa ya mbao. Kwenye meza kuna vifaa vya kujifunzia vya rangi ya bluu.

Chumba kubwa cha mihadhara au ukumbi wa mikutano ukiwa hauna watu . Kuna safu ndefu ya viti vya rangi ya bluu vilivyopangwa kwa safu ikielekea kwenye sehemu ya mbele ambayo haionekani wazi. Viti hivyo vina sehemu ya kuwekea mikono.

Darasa la kompyuta labda katika shule mjini. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti na wanatumia kompyuta kila mmoja akiwa na skrini yake mwenyewe. Baadhi ya wanafunzi wanaonekana kuvaa maski. Mwalimu ambaye amevaa suti na shati ya blue amesimama mbele ya darasa.

Gari la shule lililopakwa rangi la manjano na angavu ambayo ni rangi ya kawaida katika mapati ya juu katika maeneo mengi ikiwemo inaonekana jipe la kisasa imeegeshwa kwenye nyasi kavu na udongo likionyesha kuwa linaweza kuwa limeegeshwa kwa njiani au eneo la wazi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa ikionyesha mazingira ya ufalme wa hosteli ,mabweni au chumba cha familia chenye nafasi ndogo . Vitanda viwili vya ghorofa vimetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia, kitanda kimoja kiko upande wa kushoto.

Darasa la shule ambapo mwalimu mmoja, mwanafunzi aliyevaa shati ya rangi ya waridi anazungumza na wanafunzi wawili walioketi kwenye madawati wanafunzi hawa wamevalia sare za shule za rangi ya blue isiokolea na madawati Yao ya rangi ya njano.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi labda kwa hosteli, bweni au nyumba ya wageni ya bei nafuu. Vitanda hivyo viwili vinaonekana wazi. Kitanda kimoja cha chuma chenye muundo wa kijadi na godoro lenye luweza ya rangi ya udongo.

Chumba, chenye vitanda vingi vya ghorofa vikionyesha kuwa ni mabweni au chumba cha kulala cha pamoja. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa chuma cheusi na zina magodoro yaliyopambwa. Kwenye baadhi ya vitanda kuna blanketi au nguo zilizokunjwa.

Darasa au chumba cha mikutano chenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna meza mbili za rangi ya kijivu na viti vya rangi mbalimbali ikiwemo kijani, nyekundu na nyeusi, madirisha makubwa yenye pazia mekundu yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Ndani ya kanisa ambapo kuna safu nyingi za viti tupu, vinavyoelekea kwenye madhabahu mbele. Kwenye ukuta wa madhabahu kuna msalaba mkubwa uliyo na Yesu na chini yake kuna bendera yenye maandishi. Pia kuna mimea iliyowekwa kwenye madhabahu.

Nafasi kubwa na dari ndefu. Kuta zimefunikwa na rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Kuna ngazi ndefu za kuteleza zinazoweza kufikia vitabu vilivyo juu. Watu wawili wanaonekana wamekaa kwenye meza hizi.

Chumba chenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha amabacho kinaonekana kama chumba cha mikutano au darasa dogo. Kuna meza mbili kubwa za mbao zenye umbo la L zilizopangwa katikati ya chumba, likiwa na viti vichache vyeusi.

Kundi la vijana, labda wachezani wa mpira wa miguu wakiwa wameketi kwenye nyasi za uwanja huu, wakishikilia maelezo kutoka kwa mkufunzi wao. Wengi wao wamekaa chini kwenye nyasi bandia. Wamevaa fulana zenye lebo ya Fokasa.

Chumba cha kulala au chumba cha hosteli zenye samani za msingi. Kuna kitanda kilichotandikwa kwa kitambaa chenye muundo na taulo za rangi ya pinki , zimewekwa juu yake. Upande wa kushoto kuna kabati la mbao lenye kioo karibu na dirisha.

Chumba kinachoonekana kuwa maabara au darasa la sayansi. Kina meza ndefu ya maabara lenye sinki na bomba la maji. Juu ya meza kuna vifaa kadhaa vya maabara kama vile chupa za kioo na vifaa vingine vya majaribio.

Kundi la wanafunzi au watafiti wakiwa katika maabara au darasa wakifanya kazi kwenye vifaa vya kielektroniki. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara. Juna meza yenye vifaa mbali mbali vya majaribio, ikiwemo bodi za majaribio zenye nyaya zilizounganishwa na vifaa vingine vya kielektroniki.

Chumba cha kulala pengine katika hosteli, bweni au chumba cha wageni chenye vitanda vingi. Kuna vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, zenye rangi nyeupe au kahawia iliyokolea. Kila kitanda cha gorofa kina magodoro yenye shuka za rangi ya bluu isiyokolea.

Chumba chenye vitanda vitatu kikiwa na mwonekano rahisi na wa kawaida, labda chumba cha wageni au hosteli. Vitanda vyote vina matandiko ya rangi ya kijani kibichi. Kila kitanda kina neti nyeupe ya kuzuia mbu iliyoning'inia kutoka dari kwenye vitanda viwili vya mbele.

Chumba cha kulala chenye samani za msingi, kitanda kimoja kikubwa kikiwa kimefunikwa na shuka ya buluu iliyokolea na upande wa kulia wa kitanda kuna kitamba kidogo cha buluu juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia kutoka dari.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mtu mmoja vianvyofanana. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vina matandiko yenye ruwaza nyekundu na nyeupe. Kuna kabati kubwa la mbao la rangi ya kahawia lililowekwa ukutani.

Maktaba yenye safu nyingi za rafu zilizojazwa na vitabu. Rafu hizo zimetengenezwa kwa chuma na zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiunda njia ndefu kati yao. Mbele kuna meza ndefu ya mbao yenye viti ambavyo vinaonekana ni kwa ajili ya kusomea.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa . Ni eneo la kujisomea au kufanyia kazi . Upande wa kulia, kitanda cha ghorofa kinaonekana kuwa cha chuma cheusi . Kila kitanda kina godoro cheupe na shuka zenye muundo wa rangi tofauti.

Darasa tupu lenye viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kiti na meza nyingi zina rangi ya blue na nyeusi zikiwa zimewekwa kwa safu zikielekea mbele ya darasa. Kuta za darasa zina rangi nyepesi labda nyeupe au kijivu jepesi.

Chumba kinachoonekana kama maabara ya mafunzo au chumba cha mazoezi ya matibabu. Ndani yake kuna meza kadhaa zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe na baadhi vikiwa na vitambaa vya zambarau. Kila meza ina vifaa vinavyofanana na zile zinazotumika kwa mafunzo ya matibabu.

Ndani ya darasa inayoonekana kama la shule ya msingi au ya kati ikiwa na ubao mweusi mkubwa ukutani. Kwenye ubao kuna chati zilizofutika na baadhi ya maandishi kwenye ukuta wa buluu juu ya ubao.

Mchezo wa soka wa wanawake au wasichana unaoendelea kwenye uwanja wa udongo na nyasi. Kuna wachezaji kadhaa wanaonekana na mpira wa miguu. Unaruka hewani mbele ya wachezaji watatu walio katikati ya picha. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi.

Ndani ya chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia iliyokolea. Vitanda vyote vimetandikwa shuka za rangi ya bluu nyepesi na lina mito ya rangi sawa. Sakafu ya nyumba, ina vigae ya rangi ya kahawia, isiyo kolea.

Chumba kikubwa cha kulala ambacho kinaonekana kuwa bweni la shule au hosteli. Chumba kimepangwa kwa safu za vitanda viwili. Kila kitanda kina godoro lilofunikwa kwa godoro na blanketi na juu na baadhi ya vitanda kuna masanduku makubwa ya rangi ya buluu.

Wodi ya hospitali ina vitanda vitatu kila kimoja kikiwa na shuka za rangi ya waridi na mablanketi meupe. Vitanda vingine viko upande wa kulia na kimoja upande wa kushoto. Kati ya vitanda kuna mapazia ya blue yanayoweza kutumika kutenganisha nafasi kwa ajili ya faraja.

Kundi la wanafunzi au watafiti wakiwa katika maabara, wakifanya majaribio au masomo ya kigeni. Watu watatu wanaonekana wazi wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara, mmoja wao yuko, mbele akishughulikia vifaa vya kielektroniki.

Eneo la makazi labda nyumba ya kupangiza au makazi ya kawaida, yenye majengo yaliojengwa kwa mtindo wa kisasa. Nyumba hizi zina kuta za rangi ya kahawia, na sehemu ya juu, yenye rangi ya machungwa, au cream , zimepakwa kuzunguka njia ya katikati.

Chumba cha kulala cha hoteli kilichopangwa vizuri na cha kisasa. Kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na mto mwekundu na matakio mawili meupe. Kila upande una meza za kando ni za vitanda zenye taa za usiku nyeusi.

Ndani ya darasa la watoto wachanga au shule ya chekechea. Kuna mwanaume mmoja mzee mwenye ndevu nyeupe na amevaa nguo nyeusi ndefu na kofia nyeusi, amesimama katikati ya darasa. Anaonekana akiongea au kuwafundisha watoto.

Ukumbi mkubwa na wa kisasa uliotayarishwa kwa ajili ya tukio labda mkutano, kongamano au sherehe. Kuna safu nyingi ya viti vyeupe vilivyofunikwa vizuri vimepangwa kuelekea jukwa au eneo kuu la tukio. Kwenye jukwaa kuna skrini kubwa za kuonyesha na meza zilizopangwa.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Viti hivi vinaonekana kuwa na rangi ya kijivu au nyeusi na vimepangwa kulingana na jukwaa lililo mbele.

Wachezaji wawili wa hockey ya uwanjani wakiwa katikati ya mchezo . Mchezaji mmoja ambaye ni golikipa amevaa vifaa kamili vya kinga vya rangi ya machungwa na nyeusi ikiwemo kofia, kinga ya mikono na kinga ya miguu.

Chumba chenye kitanda kimoja. Kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka ya mraba yenye rangi ya bluu na nyeupe na chini yake kuna kitambaa kingine chenye michoro ya maua na maumbo ya geometry ya kahawia na nyeupe. Juu ya kitanda kuna mito miwili myeupe.

Chumba kikubwa cha kompyuta labda katika shule chuo kikuu au kituo cha mafunzo chumba hicho kina mistari mirefu ya madawati yenye kompyuta nyingi zilizopangwa kwa utaratibu kila kituo cha kazi kina kompyuta ya na kioo jeusi.

Ndani ya chumba cha kulala ambacho kinaonekana kuwa na vitanda viwili pengine cha hosteli malazi ya wanafunzi. Chumba kina kuta za rangi nyeupe isiokolea na dari nyeupe lenye muundo wa kutu na imepakwa plasta isiyo laini

Darasa la shule lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakifanya mtihani au darasa. Wanafunzi wengi wamevalia sare za shule za rangi ya bluu na nyeupe wakiwa wamekaa kwenye madawati yao ya mbao na chuma.

Chumba kikubwa kinachoonekana kuwa bweni au makazi ya pamoja kikiwa na kitanda kingi vya ghorofa. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro na shuka na baadhi ya vitanda vina mablanketi au mito. Chumba kina sakafu ya rangi ya kahawia na kuta za rangi iliyokolea. Kuna madirisha yaliyofungwa yanayoonekana kuruhusu mwanga kuingia.

Chumba cha kusomea kilicho na meza na viti vingi. Meza hizo zimetengenezwa kwa kutumia vigawanyiko vya mbao zikitoa nafasi binafsi za kusomea. Kuna rafu za vitabu zinazoonekana nyuma, upande wa kushoto.

Kundi la watu wakijichukulia chakula kutoka kwenye meza ya bufeti. Wanaume kadhaa wamesimama kwenye foleni wakichukua chakula kutoka kwenye vyombo vikubwa vya chuma ambavyo vimepangwa kwa meza. Mwanaume aliye mbele kabisa amevaa kofia nyeusi.

Kundi la wasichana wadogo labda wanafunzi wa wanachama wa kikundi cha wana scout . Wakiwa wamesimama kwa safu katika uwanja wenye nyasi wote wamevalia sare zinazofanana. Mashati meupe yenye tai nyeusi na sketi nyeusi.

Kundi kubwa la wanafunzi wengi wakiwa watoto wamesimama mbele ya basi kubwa la shule lenye rangi ya njano. kwenye basi hiyo limeandikwa thika road christian preschool reverend prepare na maneno mengine ambayo yaonekani vizuri. Hii inaashiria kuwa hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi.

Shughuli ya kitamaduni au tamasha inayofanyika ndani ya ukumbi au jengo. Wanawake kadhaa wamejipanga wakicheza au wakifanya maonyesho wakivaa manguo za kitamaduni au sare za rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Baadhi ya mavazi ni ya rangi ya blue iliyokolea.

Watu wengi wakishiriki katika mchezo wa kuvuta kamba au kituo ya riadha kwenye uwanja wenye nyasi, katika sehemu ya mbele kuna makundi mawili ya watu wakivutana kamba, kundi la kushoto lina watu wawili walioovaa fulana nyekundu.

Kundi la wanafunzi huenda katika shule wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo. Wanafunzi wanne kati yao watatu wavulana na msichana mmoja, wamefunga vitambaa ya njano machoni ikionyesha kuwa wanashirika katika michezo.

Mazingira ya kimaabara au darasa la sayansi ambapo mwanamke na msichana wawili wadogo wanafanya majaribio ya kisayansi. Wote wanaonekana wakiwa na shauku na wanajifunza. Kuna mwanamke mzima amevaa koti jeupe la maabara na miwani.

Kundi la wanafunzi watano wakiwa wamekusanyika kwenye meza nyeupe ndani ya maktaba au chumba cha kujisomea, nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu zikiashiria mazingira ya kielimu mwanafunzi mmoja msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu upande wa kulia.

Mwanamke mweusi na mvulana mdogo mweupe wakichora pamoja. Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu usoni mwake akishika brashi la rangi ya zambarau. Mwanamke huyo yuko karibu naye na anaonekana akimsaidia au kuchora, naye pia anatabasamu.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi kwenye meza na mwanamke mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mtaalamu. Mtoto anaonekana akitabasamu na ana kifaa cha kusaidia kuskia sikioni mwake. Mtoto huyu anaangalia upande wa kulia akiwa na tabasamu usoni, jambo linaloashiria amani na ufahamu.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza labda ndani ya darasa au kituo cha kulelea watoto. Mtoto mdogo mwenye nywele mfupi shati jeupe akishika kalamu nyekundu na michoro kwenye karatasi inaonekana akishiriki katika shughuli ya sana au kujifunza ameketi mwanamke nywele fupi za rangi ya sambarau.

Mwanamke na msichana mdogo wakifanya ishara za lugha ya viziwi. Mwanamke ambaye amevaa shati jeupe na sehemu ya nyuma ya kichwa chake tu ndio inayoonekana. Anaonekana akimfundisha au kuwasiliana na msichana huyo kwa kutumia mikono.

Mwalimu mwanamke akishirikiana na watoto darasani labda katika shule ya chekechea au shule ya msingi. Mwalimu anatabasamu usoni na anaonekana akifanya harakati fulani za mikono labda akiwafundisha watoto wimbo au mchezo unaohusiana na ishara.

Mwanamke akifundisha au akishirikiana na mtoto mdogo. Wote wawili wamekaa kwenye meza ndogo. Mwanamke anaonekana kama mwalimu mtaalam wa lugha au mlezi na anashika kitu kidogo cha rangi ya blue mikononi mwake.

Watoto wawili wakijifunza au kufanya kazi za shule darasani. Msichana mdogo aliye mbele amekaa mezani amevaa fulana ya rangi ya zambarau isiyokolea na anajishugulisha kuandika au kuchora, kwenye daftari lake kwa kutumia penseli.

Ndani ya chumba cha sanaa, uwezo wa uchoraji unaoonyesha msichana mdogo na mwanaume mzima wakifanya shughuli za uchoraji. Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevaa apron ya njano, akionekana akichora au kupaka rangi. Kwenye turubai ndogo iliyo mbele yake.

Kundi la vijana na watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti vilivyoinuliwa vya mbao au saruji, labda katika ukumbi wa mihadhara ,chumba cha mikutano au eneo la kujifunzia. Kuna takriban watu tisa au zaidi wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Vulana mdogo mwenye rangi nyeusi akiwa amekaa kwenye dawati ya shule amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu lililofunguliwa vifungo viwili vya juu. Kwenye shati lake kuna madirisha yalioandikwa kwa lugha hisio ya kingeresa inaoonekana kuwa kiswahili au lugha nyingine inaotumia albabeti kama hio.

Ndani ya darasa ambayo inaonekana kama mwalimu akishirikiana na wanafunzi. Msichana mmoja mweusi, mwenye nywele zilizosukwa amekaa kwenye dawati mbele na anaonekana akifanya ishara, kwa mikono yake labda akijibu swali au akijifunza lugha ya ishara.

Mtoto wa kiume ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu maalum. Kiti hicho kina msaada wa kichwa na miguu na anaonekana kuwa na mkanda maalumu unaomlinda. Mtoto amevaa fulana nyeupe na fulana ya ndani.

Msichana mdogo mwenye tabasamu nzuri akifanya ishara kwa kutumia mikono yake, labda ni lugha ya ishara. Anaonekana kuwa na furaha na anaangalia mtu mwengine ambaye mikono yake inaonekana kidogo upande wa kulia huku akionyesha pia ishara.

Darasa la shule ambapo mwalimu mwanamke anamsaidia mwanafunzi wa kike. Mwanafunzi msichana mwenye miwani na amevaa sweta ya pinki ameketi kwenye dawati ya shule na anatumia mashine ya nukta kuonyesha kuwa anaweza kuwa haoni hafifu au kipofu . Anaonekana akitabasamu na kujifunza.

Kijana ambaye ana ulemavu akiwa amekaa kwenye sofa na anatumia kompyuta ndogo kwenye meza. Amevaa shati la mikono mirefu ya rangi ya chungwa inayong'aa. Anatazama skrini ya kompyuta kwa umakini na mkono wake umewekwa kwenye kibodi.

Mwanamke ambayo anaonekana kuwa na matatizo ya kuona au kibovu akiwa ameketi na kutumia kompyuta. Amevaa kipokea sauti jeupe na anaonekana kutumia kibodi maalum cha nukta kilichounganishwa na kompyuta.

Watoto kadhaa wakiwa darasani au kwenye kikundi cha kujifunza wakifanya shughuli ya sanaa au kujifunza. Mtoto mmoja wa kiume ambaye anaonekana kuwa mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anashika kalamu ya kuchora akizingatia kazi yake.

Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi akiwasomea watoto wadogo hadithi kutoka kitabu. Mwanaume huyo ameketi chini na amemshika mtoto mchanga mmoja begani huku mtoto mwingine wa kike akiwa amesimama.

Ndani ya chumba inachoonyesha watu wawili labda mtaalumu ama mteja au wanafunzi. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu amesimama nyuma ya kiti na anaonekana akimweleza kitu kwenye skrini ya kompyuta ndogo.

Watu wawili, mwanamke na kijana wakiwa wameketi mezani na kuonekana wakizungumza au kujadili. Mwanamke ambaye yuko upande wa kulia amevaa shati la kijani yenye michoro. Anaonekana akizungumza. Pia kijana wenye upande wa kushoto amevaa fulana ya njano.

Mtoto mkubwa ni msichana, akiwa ameketi kwenye meza na kitabu kikubwa wazi mbele yake. Mtoto amevaa shati la rangi ya kijani kibichi na anaonekana akishiriki kitabu kwa mikono yake. Uso wake haujaonekana wazi.

Mvulana mdogo anayeonekana kuwa wa umri wa shule ya msingi akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Ametabasamu na anaonekana mwenye furaha, huku akishika mkono wake kuelekea mbele kana kwamba anataka kucheza au kushirikiana na anayempiga picha.

Wanawake wawili wakishikiliana au kujadiliana kuhusu kitu fulani. Mwanamke aliye upande wa mbele na nywele zilizokunjamana amevaa miwani, fulana nyeupe isiyo na mikono na suruali nyekundu, anaonekana akimwelekeza au kumwonyesha kitu kwenye karatasi anayoishika mikoni.

Mwalimu akimfundisha mtoto mdogo katika mazingira ya darasani au shule ya chekechea. Mtoto ameketi kwenye meza na anaonekana akishiriki kikamilifu katika somo akitumia fimbo ndogo au kalamu kuelekeza kitu kwenye karatasi yenye namba. Mwalimu ameketi mbele yake.

Mvulana mdogo mwenye nywele fupi za kahawia akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akionyesha dalili za kuwa na ulemavu amevaa sweta ya rangi ya bluu na nyeupe yenye milia ya usawa. Mvulana huyo ana tabasamu pana na la furaha usoni.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi akizungumza na mvulana mdogo . Mwanamke huyo ana nywele nyeusu zilizosokotwa . Amevaa shati jeupe. Ameshika kalamu mkononi na anaonekana kuelekeza kitu kwenye kitabu wazi kilichowekwa mbele yao juu ya dawati ya shule.

Darasa lenye wanafunzi na mwalimu, mwalimu ambaye ni mwanaume na mwenye anatumia kiti cha magurudumu ameketi mbele ya darasa akishikilia mfano wa molekiuli na anaonekana akifundisha.

Wanawake wawili, inaonaonekana kama mama na binti yake, wakitumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima amevaa fulana ya zambarau, na anatabasamu akifanya ishara kwa mikono yake. Msichana mdogo amevaa fulana ya buluu, na pia anajibu kwa ishara.

Watoto watatu labda wakiwa darasani au katika eneo la kuchezea wakishiriki katika shughuli ya kujenga. Wamekaa chini kwenye zulia yenye rangi nyepesi. Msichana mmoja mwenye nywele nyeusi ana amevaa shati ya rangi ya bluu iliyokoza na suruali nyeusi hasa upande wa kushoto akijenga mnara kwa kutumia mishale.

Mwanamke akimchunguza mdomo wa mtoto mdogo wa kiume. Mtoto anatabasamu na anaonekana kutulia wakati mwanamke huyu, ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa matibabu au mtaalam wa usemi, anatumia vidole vyake kuchunguza midomo na meno ya mtoto.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye mwili fupi na amevaa shati ya miraba la blue na nyeupe. Mtoto huyu anaonekana kusumbuliwa na kiwewe au sauti kubwa. Kwani amesifu masikio Yake kwa mikono yake miwili na uso wake unaonyesha usumbufu au maumivu.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa sakafuni katika maktaba au chumba cha kusomea, mwalimu au mlezi mwanamke ameketi katikati akisoma kitabu kikubwa cha sauti kwa watoto karibu naye amekaa mbwa mkubwa anayeweza kua mbwa wa tiba au msaada naye anaonekana akishiriki hadithi.

Mwanamke na kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wakiwa wanatazama kitu pamoja. Kijana anaonekana kuwa na ulemavu huku akitabasamu na ana kamba za usalama zilizomshika kwenye kiti cha magurudumu.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome akifurahia kuchora. Mtoto huyo amevalia miwani ya mviringo yenye rangi ya waridi rafa ya kijani kibichi ili kulinda nguo zake zisichafuke kwa rangi.

Hisia kazi inayoonyesha mwanamke na kijana wanaooneka kufurahiana na kucheka pamoja. Kijana huyo anaonekana kua na ulemavu, labda ameketi kwenye kitu cha magurudumu, ingawa sehemu kubwa ya kiti haionekani. Mwanamke ambaye yuko upande wa kushoto amevaa fulana nyeupe.

Msichana mdogo ambaye ana ulemavu akishika na kusoma kitabu. Ana miwani ya njano inayong'aa na nywele zake zimefungwa tuta mbili juu ya kichwa chake. Amevaa fulana ya njano na begi la shule la bluu linaloonekana begani mwake.

Mwanaume mzee mwenye ndefu nyeupe na nywele zenye mvi akiwa amevaa miwani nyeusi, ameegemea chini labda kweneye kitanda au sofa na anaonekana akisoma kitabu cha nukta.

Mwanaume na mtoto mdogo ambao wanaonekana kuwa na mama na mtoto wake wakifurahia kuchora pamoja kwenye meza kubwa. Mwanamke huyo mwenye nywele zilizoshukwa rasta amevaa blausi zambarau na ana tabasamu pana usoni.

Mwanamke ambaye amesimama akimsaidia mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na umri wa msingi. Mvulana huyo amevaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni. Wote wawili wako mbele ya meza kubwa iliyo na na karatasi iliyojaa rangi nyingi.

Darasa la shule. Mwanafunzi mmoja ambaye yuko mbele akiwa tunaona mgongo wake amekaa kwenye kiti na ameinama, mkono wake juu akionyesha anataka kujibu swali au anauliza swali.

Mtoto mdogo mvulana akiwa ameketi mezani akishikiliana na mtu mzima ambaye sehemu yake ya nyuma ya kichwa na mabega yanaonekana. Mtoto amevaa fulana ya rangi ya njano na anaonekana akijishughulisha na kupanga vipande vidogo vya rangi mbalimbali.

Mwanamke mmoja na mtoto mdogo wakiwa wameketi au kulala chini wakitazama mafunzo. Mwanamke huyu ambaye ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa mkia amelala kifudifudi akimwangalia mtoto. Amevaa fulana ya bluu.

Watu wawili wazima wakiwa wamekaa kwenye meza, upande wa kushoto kuna kijana mwanaume mwenye fulana ya machungwa, anaonekana kama anatumia lugha ya ishara kwani mkono wake wa kulia umeelekezwa juu na anaonekana akizungumza.

Mikono miwili ikiwa na vifuli vyake juu ya muundo wa nukta ambazo zimepangwa kwa nanna inayofanana na mfumo wa mwandiko wa nukta ambao hutumiwa na watu wasioona kusoma kwa kuguza. Mifano yake miwili imenyooka mbele.

Darasa lililotosha watoto wa shule ya msingi na mwalimu au msaidizi. Wote wamevaa sare za shule ya rangi ya buluu na kijivu wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao. Wanaonekana wamejikita kwenye masomo yao baadhi wakiwa wameshika kalamu na vitabu vyao vikiwa wazi.

Msichana mdogo ambaye ana ulemavu akiwa ameketi kwenye dawati akichora . Msichana huyo amevaa miwani na nywele zake zimefungwa kwa staili ya braids au rasta fupi zilizofunganishwa nyuma.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi au mtu akifunzwa kutumia mbinu isiyo ya kawaida ya kuandika. Sehemu ya juu ya mwili wa mtu huyo ikimtazama mtazamaji moja kwa moja amelalia kifua chake kwenye kitabu au rundo la karatasi.